Mashine ya kiautomotela inayotumika kuweza kurahisisha huduma za miamala ya kibenki katika kutuma fedha. Mashine hii ni muhimu na ikipatikana katika mji nje ya benki.

Miamala inayoendelea kufanyika katika moja ya benki, huku zoezi la ubadilishanaji wa pesa za kigeni likiendelea katika eneo hilo.

Ndani ya moja ya benki zinazopatikana nchini wafanyakazi wake wakiendelea kujibidiisha katika kazi zao, huku kila mmoja akijitupa katika sehemu yake kwa lengo la kukamilisha majukumu yake.

Magari ya kisasa ya kifahari yenye muonekano wa kupendeza na kuvutia yanayopatikana katika duka kubwa, linalojishughulisha na shughuli ya uuzaji wa magari hayo.

Magari ya kisasa na ya kifahari yanayopatikana katika duka hili linalojihusisha na shughuli ya uuzaji wa magari hayo, linalopatikana katika eneo lililozungukwa na miti pamoja na maghorofa.

Gari ya kisasa na mpya yenye muonekano wa kupendeza pamoja na kuvutia, ikiwa milango yake ikiwa imefunguli kuweza kushawishi wateja kuweza kununua gari hiyo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya uuzaji wa magari mbalimbali ya kisasa na ya kifahari ni kupendeza na kuvutia. Likiendelea na zoezi hilo la kuuza magari katika hali ya kuhakikisha wateja wanapata magari yaliyokuwa mazuri na salama kwa matumizi.

Gari lililofunguliwa milango yake, kusudi kuweza kumshawishi mteja aweze kuliangalia gari hilo kwa undani wake linalopatikana katika duka linalojihusisha na uuzaji wa magari hayo.

Shughuli ya uuzaji na ununuaji wa maziwa pamoja na bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, ikiendelea katika duka hili ambalo tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wake kujipatia huduma hiyo.

Mashine ya kiautomatiki iliyoandaliwa ili kuweza kurahisisha zaidi zoezi la uuzaji wa maziwa, inayopatikana katika duka linalojihusisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa hayo.

Duka linalojishughulisha na shughuli za uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo kama vile mtindi, keki, mayai, ugali pamoja na bidhaa nyinginezo likiwa tayari limekwisha funguliwa.

Duka la uuzaji wa maziwa likiwa tayari limekwisha funguliwa, ili kuweza kuruhusu pamoja na kuwapokea wateja wake kwa urahisi na wepesi.

Mashine ya kisasa ya kiautomatiki inatarajiwa kurahisisha zaidi zoezi la uuzaji wa maziwa kwa wateja wake, ikiwa tayari ndani ya duka la wauzaji wa maziwa.

Mashine ya kiautomatiki inayotumika katika uuzaji wa maziwa na kuifanya shughuli hiyo kuwa nyepesi ikiwa imewekwa pembezoni mwa mashine ya kiautomatiki inayotumika kuuzia mbogamboga vyote hivi vikipatikana katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa hizo.

Mfanyabiashara anayejishughulisha na shughuli za uuzaji wa maziwa, akiendelea na zoezi la usambazaji wa maziwa hayo yaliyotiwa kwenye vyombo maalumu vya usambazaji.

Mashine ya kiautomatiki iliyoandaliwa ili kutumika katika zoezi la uuzaji wa maziwa. Matumizi ya mashine hiyo yanatarajiwa kurahisisha uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kiautomatiki inayopatikana katika duka linalojishughulisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa. Mashine hiyo inatarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo la uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kiautomatiki iliyopambwa kwa rangi ya bluu bahari pamoja na picha ya bilahuri, inayojazwa maziwa na maandishi yakuashiria ni mashine ya kuuzia maziwa.

Mashine ya kiautomatiki inayopatikana katika duka linalojihusisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa, mashine imepambwa kwa maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi pamoja na picha ya n'gombe kuashiria ni nini kazi yake.

Ndani ya duka linaloshughulika na uuzaji wa maziwa, kukiwa na kundi la watu, ambao ni wateja waliokuja katika duka hilo ili kuweza kupatiwa huduma.

Mwanaume alievalia koti la mikono mirefu la rangi nyeupe, akiwa ndani ya duka la uuzaji wa maziwa huku ndani yake kukipatikana mashine ya kiotomatiki inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Mashine za kiotomatiki zilizoandaliwa na kuwekwa vizuri katika eneo hili, ili kuweza kurahisisha zaidi zoezi la uuzaji wa maziwa.

Mwanaume anayejishughulisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa akiwa amesimama mbele ya mashine yake ya kiautomatiki, linalopatikana katika duka analolimiliki. Mashine hiyo inatarajiwa kumwepesishia zaidi hili zoezi la uuzaji wa maziwa.

Kijana wa kiume ambaye ni mfanayakazi katika duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa, kukiwa kunapatikana mashine ya kiautomatiki; inayotarajiwa kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Mwanamke aliyesuka nywele zake vizuri kabisa, akiwa amesimama kandokando mwa mashine ya kiautomatiki inayopatikana katika duka linalojishughulisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa, akiendelea kujipatia huduma hiyo.

Muuzaji wa duka linalojihusisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa, pamojaa na bidhaa nyinginezo zinazopatikana katika duka hilo, akiendelea kuhudumia wateja waliokuja katika duka lake.

Mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kutumika katika zoezi la uuzaji wa maziwa pamoja na kurahisisha zaidi zoezi hilo, likiwa tayari limekwisha andaliwa kwa lengo la kuendesha shughuli hiyo.

Mashine ya kiautomatiki iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kutumika katika kurahisisha zoezi la uuzaji wa maziwa, jambo hili linatarajiwa kumfanyia wepesi zaidi mfanyabiashara wa uuzaji huo wa maziwa.

Mashine maalumu ya kiautomatiki inayotarajiwa kutumika katika duka la uuzaji wa maziwa kwa lengo la kuweza kurahisisha zaidi shughuli hiyo.

Mwanamke anayejishughulisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa, akiendelea kufanikisha zoezi hilo baada ya kuwa ameshafungua duka lake, huku akitumia chombo maalumu alichokiandaa kuweza kupima maziwa hayo.

Mwanamke anayejishughulisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa, akiendelea na zoezi la kuwahudumia wateja wake kwa kutumia kipimo maalumu; alichokiandaa kufanikisha zoezi hilo.

Mashine ya kiotomatiki inayopatikana ndani ya duka la linalojihusisha na shughuli za uuzaji wa maziwa, mashine hio inatarajiwa kurahisisha zaidi zoezi la uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kiotomatiki inayopatikana katika duka linalojihusisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa, na kuifanya shughuli hiyo kwenye pesa na rahisi zaidi.

Mashine ya kiatomatiki inayopatikana katika duka linalojishughulisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa zinazotengenezwa kutokana na maziwa. Mashine hiyo inatarajiwa kurahisisha zaidi zoezi la uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kiotomatiki inayopatikana katika duka la uuzaji wa maziwa. Mashine hiyo inatarajia kurahisisha zaidi zoezi la uuzaji wa maziwa hayo.

Mwanamke anayejishughulisha na shughuli za uuzaji wa maziwa, akiendelea kuuza maziwa hayo kwa kutumia chombo maalumu alichokiandaa kwaajili ya kutumia kama kipimo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo zinazotokana na maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja kujipatia huduma hizo.

Duka linalojihusisha na shughuli za uuzaji wa bidhaa mbailmbali zinazotokana na maziwa pamoja na maziwa yenyewe likiwa tayari, limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma kuweza kuipata kwa urahisi.

Mashine ya kiotomatiki iliyowekwa ndani ya duka linalojishughulisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hizo kutoka kwenye duka hili waweze kuzipata kwa urahisi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo lakini pia kadhalika na huduma nyinginezo zikiendelea kupatikana katika duka hilo huku likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kupokea wateja.

Mashine ya kiotomatiki inayotumika kurahisisha zoezi la uuzaji wa maziwa, mashine hiyo inayopatikana ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kiautomatiki inayo patika katika duka linalo jishughulisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa, matumizi ya mashine hizi husaidia na kurahisisha zaidi zoezi hilo.

Mashine ya kiautomatiki iliyotengenezwa pamoja na kuweza kuandaliwa, kwa lengo la kuweza kurahisisha zaidi zoezi la uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mashine ya kiautomatiki inayotumika kuuzia maziwa inayopatikana katika duka lililojizatiti katika shughuli hizo ambalo tayari limekwishafunguliwa.

Mashine ya kiotomatiki iliopo ndani ya duka linalojishughulisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa, mashine hiyo ikiwa imepambwa kwa picha na rangi za kuvutia.

Mashine ya kiotomatiki yenye rangi ya buluu, pamoja na picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeusi pamoja na nyeupe. Mashine hiyo inatarajiwa kutumika katika kurahisisha zaidi zoezi la uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kiotomatiki yenye picha ya ng'ombe pamoja na bilauri inayojazwa maziwa. Mashine hii inatumika katika kurahisisha zaidi zoezi la uuzaji wa maziwa.

Mlango ukiwa wazi ikiwa ni ishara toka na wa sheria duka hilo, linalojishughulisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa kiwa tayari limekwisha funguliwa tayari kuweza kupokea wateja.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja wanaohitaji huduma hiyo kuweza kuipata kwa urahisi.

Mashine ya kiautomatiki inayopatikana katika duka linalojihusisha na shughuli ya uuzaji wa maziwa. Mashine hiyo inatarajiwa kulifanya zoezi la uuzaji wa maziwa kuwa jepesi na rahisi zaidi.

Viti vilivyotengenezwa vizuri na kutiwa nakshi na rangi zenye kupendeza, zinazotengenezwa katika duka maalumu linalojishughulisha na shughuli za uandaaji wa samani mbalimbali, na kisha kuweza kuziuza.

Ndani ya duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya utengenezaji pamoja na uuzaji wa thamani mbalimbali kama vile viti, meza na nyinginezo vikiwa tayari vitu hivyo vimekwisha andaliwa ili kuweza kumvutia mteja.

Duka linalo jihusisha na shughuli ya uwandaaji pamoja uzwaji wa samani mbalimbali. Samani hizo aina ya meza, viti pamoja na vitanda na makabati. Vimetengenezwa kwa kustadi na kupambwa kwa rangi mbali mbali za kuvutia likiweza kushawishi wateja.

Wanaume wawili wakiendelea kuchapa kazi wanajihusisha na shughuli ya utengenezaji wa bidhaa mbalimbali za samani, huku wakitumia vifaa vitakavyosaidia na kufanikisha shughuli yao hiyo.

Duka la uuzaji wa samani mbalimbali likijumuisha viti, meza, vitanda pamoja na samani nyinginezo. Vyote hivyo vikiwa vimeshaandaliwa na kupambwa kwa rangi nzuri ili kuweza kuwavutia wateja.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa ustadi na weredi mkubwa na wa hali ya juu, vinavyopatikana katika duka linalojishughulisha na uandaaji pamoja na uuzaji wa samani mbalimbali.

Duka kubwa la kisasa linalojihusisha na shughuli ya uuzaji wa samani mbalimbali ukijumuisha viti, vitanda, meza pamoja na samani nyinginezo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya uuzaji wa samani mbalimbali, ikijumuisha vitanda pamoja na meza na bidhaa nyinginezo, huku kitanda kikiwa kimekwisha andaliwa na kupambwa katika muonekano mzuri kuweza kumshawishi na kumvutia mteja.

Duka linalojihusisha na shughuli ya uuzaji pamoja na utengenezaji wa thamani mbalimbali, likiendelea na zoezi la uandaaji wa thamani hizo kwa lengo la kuweza kuziuza.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya uuzaji wa samani mbalimbali, likiendelea na zoezi la upambaji wa viti hivyo ambavyo vimeandaliwa mahususi kwa ajili ya kuweza kuuzwa.

Duka linalojihusisha na uuzaji a samani mbalimbali, likiwa tayari limekwisha kamilisha uandaaji wa vitanda hivyo na kuvitia nakshi, kusudi kuweza kumvutia na kumshawishi mteja.

Duka la uandaaji pamoja na uuzaji wa samani mbalimbali, likiwa tayari limekamilisha zoezi la kuandaa meza pamioja na viti na kisha kuvitia nakshi ili kuweza kuvifanya viwe na mvuto.

Kijana anayejishughuli na shughuli ya uuzaji wa bidhaa za samani mbalimbali, akiwa tayari amekwisha kamilisha uandaaji wa kiti hicho kilichopangwa kwa rangi tofauti tofauti ili kuweza kuwashawishi wateja.

Duka linalojishughulisha na zoezi la uandaaji pamoja na uuzaji wa samani mbalimbali kama vile: viti, vitanda ,meza pamoja na makabati vikiwa tayari vitu hivyo vimekwisha andaliwa kwa lengo la kuweza kuwavutia na kuwapokea wateja.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa na ueledi wa hali ya juu kisha kutiwa rangi, vinavyotarajiwa kuuzwa kwa watu wenye uhitaji wa bidhaa hizo kutoka kwenye duka hili linalojihusisha na sheria za utengenezaji wa bidhaa za samani mbalimbali.

Samani mbalimbali zenye rangi tofautitofauti za kupendeza na kuvutia, zinazopatikana katika duka kubwa linalojishughulisha na shughuli ya uuzaji wa samani hizo kwa malengo na mapenzi ya wateja.

Kitanda kilichotengenezwa kwa ustadi na weledi mkubwa kilichotiwa nakshi, ili kuweza kukifanya kiwe na mvuto wa kupendeza na kuvutia kuweza kumshawishi mteja kununua.

Duka la uuzaji wa samani mbalimbali kama vile: viti, meza pamoja na samani nyinginezo, likiwa tayari limekwishafunguliwa ili kuweza kutoa huduma kwa wateja wake.

Duka linalojihusisha na shughuli ya uandaaji pamoja na uuzaji wa samani mbalimbali. Likiwa tayari limekwisha kamilisha zoezi la uandaaji wa samani hizo aina ya viti pamoja na meza na kuvipamba kwa rangi yenye kuvutia ili kuweza kushawishi wateja.

Duka la uuzaji wa bidhaa za samani mbalimbali ikijumuisha viti meza pamoja na samani nyinginezo, zikiwa zimepambwa kwa nakshi mbalimbali na rangi za kuvutia ili kuweza kushawishi wateja.

Duka la uuzaji wa samani mbalimbali ikijumuisha vitanda vilivyotengenezwa na kupambwa kwa rangi mbalimbali, ili kuweza kuwa na muonekano mzuri utakaoweza kushawishi wateja kuvinunua.

Mwanaume aliyesimama katika sehemu ya mapokezi ya hoteli kubwa nchini, akiendelea kuzungumza na mhudumu katika wahudumu wa hoteli hiyo anayepatikana katika sehemu ya mapokezi.

Hoteli ya kifahali yenye mazingira na mandhari ya kupendeza na kuvutia, ikiwa na viti pamoja na meza zilizopangiliwa katika mpangilio maalumu wa kupendeza na kuvutia.

Katika duka hili la rejareja mwanamke mmoja aliyevalia barakoa akiwa dukani, akiendelea kumhudumia mteja aliyevalia barakoa ya rangi nyeupe pamoja na miwani huku wakishirikiana katika kukamilisha zoezi hilo.

Mwanamke mjasiriamali anayejishughulisha na shughuli ya uuzaji wa mbogamboga, nyanya, ndizi pamoja na bidhaa nyinginezo sokoni, akiendelea na zoezi lake hilo.

Katika soko linalojihusisha nanuuzaji wa vyombo mbalimbali vimavyotengenezws kutokana na mbao au bati, ikijumuisha vifaa kama vile majiko ya mkaa, sufuria pamoja na bidhaa nyinginezo.

Zoezi la uuzaji wa bidhaa mbalimbali zilizotengenezwa kutokana na ngozi ikijumuisha viatu, mikanda pamoja na bidhaa nyinginezo zinazopatikana katika soko hili la kibiashara.

Bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa katika mpangilio maalumu utakao muepesishia mteja kuweza kununua bidhaa hizo zinazopatikana ndani ya soko lililoandiliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli za uuzaji na ununuaji wa bidhaa hizo.

Ndani ya soko kubwa kuna wajasiriamali wadogo wadogo wanaojishughulisha na shughuli ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali katika jumla ya wajasiriamali hao ni kina mama hao waliopanga biashara zao hapa katika kuuza nyanya pamoja na vitunguu.

Wanawake wawili wakiwa katika eneo la soko huku mmoja wao akiwa ni muuzaji na mwingine mnunuaji, wakishirikiana katika kukamilisha biashara ya uuzaji wa nyanya.

Soko kubwa linalojihusisha na shughuli ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali ilijumlisha nyanya, nazi, mchele, ndizi pamoja na bidhaa nyinginezo zinazotumika kama chakula.

Mwanamke mjasiriamali akiendelea kupanga viazi ulaya anavyoviuza katika mpangilio na vipimo maalumu, vyenye kutofautiana kwa uwiano, akiwa akiendesha shughuli zake hizo ndani ya soko.

Mwanamke aliyefunga kitambaa kichwani akiwa ni mjasiriamali anayefanya shughuli zake ndani ya soko akiuza ndizi, nyanya, vitunguu pamoja na bidhaa nyingine ndani ya soko hilo.

Shughuli za uuzaji na ununuaji wa bidhaa mbalimbali zinazojumuisha matunda kama vile mananasi, ndizi, mapapai pamoja na matunda mengine zikiendelea katika soko hili.

Wajasiriamali wadogowadogo wakiendele na shughuli zao za kila siku katika soko hili, huku wakiwa wamepanga bidhaa zao katika mpangilio maalumu ili kuweza kurahisisha uuzaji.

Ndani ya soko kunakopatikana bidhaa mbalimbali kama vile: matunda, mbogamboga pamoja na bidhaa nyinginezo; huku wajasiriamali mbalimbali wakimiminika eneo hilo kwa ajili ya kuweza kutafuta kipato.

Ndani ya soko kubwa kuna duka linalojishughulisha na shughuli ya uuzaji wa vyombo mbali mbali vinavyotumika katika shughuli ya upishi, mwanamana mmoja akiendelea kuchagua vyombo kutokana na mahitaji yake.

Duka kubwa la kisasa lenye muonekano na hadhi kubwa, likiwa limepangiliwa bidhaa zake katika muundo maalumu na mzuri, wenye kumrahisishia mteja kuchagua bidhaa.

Duka la uuzaji wa bidhaa mbalimbali pamoja na mavazi katika upande wenye nguo kwa ajili ya watoto wa kike zikiwa nguo hizo zimepangiliwa katika muundo mzuri na kuning'inizwa katika rafu zake.

Duka maalum linalojihusisha na uuzaji wa nguo mbalimbali katika upande wa nguo za kiume aina ya suti, zikiwa zimepangiliwa katika mpangilio maalum na mzuri na wenye kumvutia na kumshawishi mteja.

Ndani ya duka kubwa la kisasa upande unaoshughulika na uuzaji wa viatu, viatu hivyo vikiwa vimepangiliwa katika mpangilio maalumu na mzuri utakao rahisisha uchaguwaji.

Duka linalojihusisha na shughuli ya uuzaji wa bidhaa mbali mbali katika upande uliopangwa viatu katika mpangilio maalumu, ili mteja aweze kuchagua viatu kulingana na uhitaji wake na mapenzi.

Duka kubwa na la kisasa lenye mpangilio maalumu wa bidhaa zake katika upande unaojishughulisha na uuzaji wa nguo, nguo hizo zikiwa zimenin'ginizwa kwa mpangilio maalumu kuwepesisha wateja kuchagua nguo.

Duka la kisasa linalojihusisha na shughuli ya uuzaji wa nguo mbalimbali zilizopangiliwa katika utaratibu maalumu, na kuninginizwa katika rafu kusudi kuweza kurahisisha zoezi la ununuaji.

Mwanamke aliyebana nywele zake vizuri akiwa ndani ya duka la kisasa akiendelea na zoezi la ununuaji wa bidhaa mbalimbali ambazo anazihitaji kwa matumizi yake ya nyumbani.

Mwanamke aliyendani ya duka la kisasa akiendelea na zoezi la uchaguaji wa bidhaa anazozihitaji kwa matumizi yake ya nyumbani, jambo ambalo limekuwa jepesi baada ya kuwa bidhaa hizo zimepangiliwa katika mpa gilio maalumu.

Ndani ya duka la kisasa lenye mpangilio mzuri na utaratibu maalumu uliowekwa katika mfumo wa uratibu wa duka hilo, huku bidhaa zake zikiwekwa katika namna ambayo inarahisisha uchaguaji wa bidhaa kwa mteja.

Ndani ya soko kubwa la kisasa upande wa vinywaji tofautitofauti vilivyopangiliwa kwa mpangilio maalumu, ili kuweza kurahisisha uuzaji.